Mizizi mingi ya mimea inaonekana ikining'inia ndani ya chombo cheusi labda ndoo au tangi. Mizizi hiyo inaonekana kuwa na rangi ya kahawia, nyeupe na inaonekana kuwa imekuwa kwa urefu. Kifaa cha kijani kibichi cha umwagiliaji kinaonekana katikati ya chombo kikionyesha mfumo wa hydroponics .

Mimea inastawi katika mfumo wa bustani ya wima ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matunda. Kuna aina mbalimbali za mboga za majani kama vile basils na lettuce .Zinaonekana kuwa na afya na kijani kibichi.

Mfumo wa bustani ya mimea au Hydroponic unaonekana ukionyesha mizizi ya mimea ikikuwa ndani ya chombo. Mizizi hio ni kahawia na imeenea ikionyesha mimea yenye afya inayokuwa katika mazingira yasiyo na udongo.

Kitalu cha kisasa cha bustani kimejaa mimea inayokua. Mimea imepandwa kwa mifumo maalum ikiashiria kilimo cha hydroponic .Kuna safu ndefu za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa utaratibu. Dari ya kitalu imefunikwa kwa nyenzo nyeupe ikiruhusu mwanga wa kutosha kuingai huku ikilinda mimea.

Mimea michanga ya kijani inakua kwenye mfumo wa hydroponic . Mfumo huu una mabomba meupe yenye mimea ya lettuce . Juu ya mfumo huu kuna kifaa chenye jina hydromazing , kinachoashiria labda ni kitengo cha kudhibiti. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chafu au eneo lililodhibitiwa, labda kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Mmea mdogo wa lettuce unakua katika mfumo wa hydoponics , ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe ya pvc. Kila mmea umetoka katika shimo lililokatwa kwenye bomba na majani yake ya kijani kibichi, yanaonekana yakistawi.

Mizizi ya mimea inaning'nia kutoka kwenye vyombo vyeupe vya kupandia. Mfumo huu unaonekana kuwa bustani ya wima au ya aeroponic ambapo mimea inakua bila udongo. Kituo kimejengwa kwa plastiki nyeupe kikiwa na bomba la katikati.

Shamba la mimea lililopangwa kwa safu linatumia mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVC.Kila mmea unaonekana kukua vizuri huku majani yake yakionekana kuwa na afya.

Mboga za kijani kibichi zimepandwa kwenye safu ndefu ndani ya kitalu cha kisasa. Mimea imepandwa kwa kutumia mfumo wa hydroponics ambapo mizizi hupata virutubisho moja kwa moja kutoka kwa maji. Safu hizo zimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha ufanisi wa kilimo cha kisasa.

Kifaa cheupe chenye tabaka nyingi kinaonekana, kikitumika kukuza mimea. Mimea midogo midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye matundu yaliyoundwa maalum kwenye kifaa hicho. Neno cabbage limeandikwa kwa mkono kwenye sehemu ya kifaa.

Ndani ya jumba kubwa ya kioo, kuna safu za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa utaratibu. Mimea hiyo inaonekana na afya njema na inakua vizuri katika mazingira haya yaliyodhibitiwa. Kwa mbali mtu mmoja anaonekana akifanya kazi kati ya safu za mimea akionyesha shughuli za kilimo.

Kuna kuku wengi wa rangi ya kahawia wakiwa wamekusanyika katika eneo kubwa la ndani. Kuku hawa wanaonekana wakiwa katika shamba la kuku wakitembea na kula. Vifaa vya kulisha na kunyweshea maji vinaonekana vimewekwa kati ya kuku.

Chafu kubwa enye mimea mingi iliopandwa kwa safu ndefu inaonekana mfumo wa matone ya umwagiliaji ukipita katikati ya mistari ya mimea ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo, muundo wa chafu unafanywa na fremu za chuma zilizopanda zilizofunikwa na nyenzo nyeupe ya plastiki au kitambaa.

Ngombe wa maziwa, wakiwa ndani ya zizi. Baadhi yao wana rangi ya kahawia na nyeupe huku mmoja akiwa mweusi na mweupe. Ngombe mmoja anainamisha kichwa akila chakula chake kilicho chini. Kwa jumla, ngombe hao wanaonekana kuwa katika hali nzuri na wanatunzwa vizuri.

Uyoga wa chaza unaokua kutoka kwenye mifuko ya plastiki iliyojaa sehemu ya mimea. Uyoga huu una rangi ya hudhurungi kijivu na umepangwa katika makundi. Mifuko hiyo Imefungwa na kuninginia ikionyesha kilimo cha uyoga.

Shamba kubwa la mananasi linaonekana likiwa limejaa mimea yenye matunda yaliyokomaa. Mimea ya mananasi imepangwa kwa safu ndefu ikifunika eneo pana la ardhi. Matunda yenyewe yamepandwa juu ya mimea yakiwa na majani marefu yaliyochongoka.

Uyoga mweupe mwingi unakua katika mazingira inayodhibitiwa uyoga huo umepandwa kwenye matabaka au rafu na wengine wamefunikwa na udongo. Taa za bandia zinatoa mwanga zikionyesha ni sehemu ya ukuzaji wa uyoga. Mazingira yote yanaonekana kuwa shamba la biashara la uyoga.

Hii ni jengo kubwa lililojaa kuku wengi sana. Kuku hao wengi wao wakiwa na manyoya meupe wamejaa kwenye sakafu ya jengo hilo. Kuna safu za vyombo vya maji na chakula vinavyopita katikati ya kuku.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu limeenea kwenye sakafu. Baadhi ya vitunguu vinaonekana vikiwa bado na udongo ikionyesha vimetoka shambani hivi karibuni. Miguu na mikono ya mtu inaonekana ikifanya kazi katikati ya vitunguu labda akiyachagua au kuyapanga.

Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakichagua na kupanga pili pili hoho za kijani kibichi kwenye mganda wa kusafirisha bidhaa, mikono yao imevaa glovu ikionyesha umakini katika usafi na usalama wa bidhaa.

Bomba la umwagiliaji wa matone linaonekana likidondosha maji kwa polepole kwenye udongo. Tone moja la maji linaning'inia kutoka kwenye kifaa chekundu kilichounganishwa kwenye bomba na tone lingine linaonekana likishuka kuelekea chini.

Shamba lililo limwa linaonekana likiwa na mistari mirefu ya mimea midogo. Mifereji ya umwagiliaji inaonekana katikati ya mistari , ikiwa na maji yanayotiririka , udongo unaoonekana kuwa unyevu , na umepangwa vizuri Kwa ajili ya kilimo.

Mashamba yenye udongo wa kahawia yanaonekana yakiwa na mimea michnga iliyopandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa chini, na mabomba meusi yenye vali za blue . Matone ya maji yanaonekana kwenye mabomba ikionyesha kuwa mfumo unatumika.

Sehemu kubwa ya ardhi iliyolimwa imeonekana ikiwa na mistari mirefu ya matuta yenye udongo mwekundu. Mifumo ya umwagiliaji wa matone au mabomba meusi imelala katikati ya matuta ikionyesha maandalizi ya kilimo.

Shamba lililolimwa linaonekana likiwa na mistari iliyopangwa vizuri ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba madogo meusi yamewekwa sambamba kwenye kila kitanda kilichopandwa, yakionyesha maandalizi ya kilimo cha kisasa. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kupanda huku mabaki kidogo ya mimea yakionekana kati ya mistari.

Mistari ya mimea midogo michanga imepandwa kwenye udongo. Kila mstari wa mimea una bomba la umwagiliaji matone. Udongo unaonekana kuwa unyevu na wenye rotuba. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya na inakua vizuri.

Shamba dogo linaonekana likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa mistari miwili. Kila mstari una mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba meusi yaliyolala chini ya udongo. Juu ya shamba kuna ndoo nyekundu iliyoning'inia kutoka kwenye nguzo za mbao.

Shamba ndogo linaonekana likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa mistari. Kila mstari wa mimea una mfumo wa umwangiliaji wa matone. Ukiwa na mabomba meusi yaliyotandazwa ardhini. Ardhi inaonekana kuwa na udongo mwekundu na ina unyevunyevu kiasi, ikiashiria kuwa mimea inamwangiliwa.

Ndani ya chafu mimea midogo imepandwa kwa mpangilio mzuri katika safu ndefu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha kando ya kila safu ya mimea ukihakikisha maji yanafika moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba kubwa la nyanya linaonekana likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa safu. Kila mmea unaonekana kuungwa mkono na vigigi vidogo vya mbao ili kusaidia ukuwaji wake. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa kando ya safu za mimea.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani linaonekana likimwagiliwa maji. Vinyunyuziaji kadhaa vimepandwa shambani vikitoa maji na kuunda ukungu. Maji yaliyotawanyika yanaonekana yakimetameta juani yakionyesha shughuli za umwagiliaji.

Mashamba yanalimwa kwa kutumia mfumo wa umwangiliaji wa matone, ambapo maji hutolewa kupitia mabomba meusi yaliyotandazwa ardhini. Mistari ya mimea midogo inaonekana ikichomoza, kutoka kwenye udongo wenye unyevunyevu, ikiashiria kilimo kinachoendelea.

Bustani inaonekana ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari na mabomba meusi yenye matone meupe yamepangwa kando ya mimea. Ardhi inaonekana kuwa na unyevu kidogo ikiashiria kuwa umwagiliaji unaendelea au umefanyika hivi karibuni.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu linaonekana likiwa limetayarishwa kwa kilimo. Mistari mingi ya mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone imewekwa kwa usawa kwenye udongo. Kwa nyuma kuna msitu wa miti mirefu inayoashiria eneo la mashamabani au karibu na msitu.

Udongo wenye rangi ya kahawia umetayarishwa kwa kilimo ukiwa na mistari mirefu iliyochimbwa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeekwa vizuri, ukiwa na mabomba mengi yanayopita kwenye mistari ya shamba. Kuna pampu na valve zilizounganishwa katika katikati ya mfumo huo, zikionyesha udhibiti wa maji.